Wahudumu wawili wa afya wamevalia kabuti vya rangi nyeupe, mmoja akiwa ameketi anapitia karatasi zilizo juu ya meza, na yule mwingine yuko kwenye dirisha anazungumza na walio nje.

Mgonjwa amelala katika kitanda cha wagonjwa na yuko hospitalini na kando yake kuna daktari ambaye amevalia kabuti ya rangi nyeupe, naye kwenye mikono yake amevalia glovu na anatumia sindano kuweza kumtibu mgonjwa aliyelala kwenye kitanda hicho.

Katika chumba cha upasuaji, madaktari wamevalia sare zao, ambavyo ni vya rangi ya kijani kibichi, vilevile wamevalia kofia vichwani mwao na hata barakoa. Wote wanaangalia yule ambaye wanamtibu.

Katika chumba cha upasuaji, madaktari pamoja na nesi wamevalia mavazi yao ya kikazi. Vilevile wana barakoa na hata kofia vichwani mwao.

Wanawake na mwanamume mmoja wamesimama nao wamevalia barakoa na vichwani mwao kofia za rangi ya bluu, wawili wakiwa wamevalia vya rangi ya kijani. Mwanamume huyo akiwa amevalia ya rangi nyeupe.

Hii ni sehemu katika kituo cha afya ambacho kikundi cha watu, kimeenda kupokea chanjo. Mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyekundu amekunja shati yake kwenye bega, huku muuguzi aliyevalia barakoa na shati nyeupe akitengeneza sindano atakayotumia kumtibu.

Gari la huduma ya kwanza ya matibabu, limeegeshwa katika sehemu fulani. Na lori lina madirisha matatu nje na hata lina ngazi ambalo linaingia kwenye mwingilio. Nje ya gari hilo kuna wahudumu wa wasia ambao wameketi.

Kigari kimeegeshwa katika sehemu ambayo ina nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Ndani ya gari hilo kuna wale ambao wako ndani na hata yana madirisha mawili na hata milango.

Mazingira ni ya hosipitali. Mwanamke anatembea huku amebeba mtoto na ameshikilia mwavuli kwa mkono wake wa kulia. Kando yake, kuna gari amabalo linatoa huduma za kiafya, linamadirisha matatu na hata lina ngazi la kupanda.

Msichana ambaye amejilaza kitandani uso wake ukitazama juu. Amepanua mdomo, naye yule anayemtibu ana glovu mkononi naye ana vifaa ambavyo anaviingiza kwenye mdomo wa msichana huyo.

Askari, aliyevalia sare za kazi, amevalia barakoa na ana miwani. Mikono yake miwili ina glovu ya rangi nyeupe, naye anamshughulikia mwanamke ambaye ameketi na vilevile kando kuna ofisa wengine.

Mwanadada ameshikilia mswaki kwa mkono wake wa kulia na mkono huu mwingine una dawa ya meno. Naye Anatilia dawa hiyo kwenye mswaki wake .Naye anatabasamu. Dawa hilo la meno lina rangi nyeupe

Daktari wa meno ambaye amevalia kabuti ya rangi nyeupe. Ana miwani na hata barakoa. Mikono yake miwili ina glovu ya rangi ya bluu na mkono wake wa kushoto umeshikilia mfano wa meno . Anaeleza jinsi ya kusugua meno kwa kutumia mswaki ameushika.

Wanafunzi wamevalia sare za shule na wengine wakiwa wameketi hawana sweta. Mbele yao kuna wanafunzi ambao wamevalia sweta za shule na wanafundishwa jinsi ya kusugua meno kwa kutumia kidoli.

Wanaume watatu wakiwa wa mslaba mwekundu wamekuja katika sehemu ambayo ilikuwa inawaka moto. Kwa mbali, linaonyeshagorofa hilo, na hata umati wa watu wamesimama kushuhudia kile kinachoendelea.

Wanaume kwa wanawake wameketi kwenye viti na wengine wameketi chini na wamevalia barakoa. Vilevile nyuma kuna miti ambavyo ni vya rangi ya kijani kibichi matawi yake na kuna kina dada wawili wanaopita mbele yao.

Lori la rangi nyeupe limeegeshwa katika sehemu na lina kijikaratasi ambalo limewekwa kando ya lori hilo. Vile vile kuna bidhaa ambavyo vimewekwa kando ya lori hiyo.

Wazima moto waliovalia sare zao wana helmet vichwani mwao wa njano nyekundu na hata blue Moja wao ameshikilia kifaa ambacho kinasaidia kuzima moto.

Wahudumu wa huduma za kwanza, wamevalia mavazi ya rangi ya njano, na hata wamevalia barakoa vile vile na glavu mikononi mwao. Wamembeba mgonjwa, kwenye machela ya rangi nyeusi.

Picha tatu zinazoonyesha mafuriko. Ya kwanza inaonyesha watu wakiwa ndani ya maji, wakivuka kwenda upande mwingine. Ya katikati inaonyesha mwanamume akiwa juu ya paa la nyumba yake. Na nyingine inaonyesha watu wakitumia boti dogo ili kuweza kusafiri.

Mafuriko ya maji ya rangi ya kahawia yamesimama katika sehemu moja. Na inaonekana ni makazi ya watu kwa sababu kuna miti ambavyo vimetokana. Na kuna msichana anajaribu kutumia miti hiyo kwenda upande huo mwingine.

Gari la huduma ya kwanza limeegeshwa barabarani na mbele ya gari hilo kuna mlingoti wa bendera, una rangi nyeusi na hata nyekundu. Gari hilo lina magurudumu mawili

Umati wa watu umesimama kwa umbali, nao unatazama maji mengi yaliyofurika katika sehemu moja na watu wa msalaba mwekundu wamekuja kumsaidia mama ambaye wanamsaidia kuvuka maji hayo.

Mwanamume anajaribu kutuliza moto ambao umewaka kwa kasi na ni mkali sana unatoa moshi mzito na unachoma nyasi zilizokauka na mwanamume huyo anatumia kijani kibichi kujaribu kuuzima moto huu.

Katika duka la dawa, kuna aina tofauti za dawa, ambazo zimepangwa kwenye rafu ya rangi nyeupe na hata kuna kochi la kuketi na hata vigae vyake ni vya rangi ya kahawia.

Mwanaume aliyevalia kabuti ya rangi nyeupe, ameketi naye anaandika kwenye karatasi cha rangi ya samawati na juu ya meza hilo kuna karatasi zingine za rangi nyeupe na hata kitabu cha rangi ya njano.

Meza ya rangi nyeupe ina microscope juu na kando ya microscope hio kuna chupa la dawa. Vilevile nyuma kuna soketi ambayo yameunganishwa nyaya za stima.

Juu ya meza kuna kijitabu ambacho ni cha rangi ya njano na makaratasi ya rangi ya buluu, na hata nyeupe. Kuna yule ambaye anaandika kwa kutumia mkono wake wa kulia. Amevalia kabuti na shati ya rangi nyeupe.

Mashine ya matibabu yana nambari kadhaa na zina rangi ya kijani, na hata upande mmoja unaonyesha tarehe, mwezi na hata siku.

Faili ambacho kiko wazi kina karatasi ndani ambacho ni cha rangi nyeupe, Vile vile ina maneno madogo ambavyo ni vya rangi nyeusi navyo vimeandikwa kwa wino.

Mgonjwa amelala kitandani ,mkono wake wa kulia una bandage .Daktari amevalia glovu mkononi, anatumia mashine iliyo juu ya mgonjwa kumtibu kwa kuvuruta kamba zilizounganishwa na mashine hiyo.

Miguu miwili ambayo imefungwa kwa minyororo ya chuma na hata minyororo hiyo inakifuli, naye amevalia viatu vya rangi ya bluu na ameketi kwenye kiti.

Chupa dogo ambalo lina rangi nyekundu kwa sehemu kubwa na yana maneno ambayo yameandikwa kwa rangi nyeupe na hata yana karatasi ambayo imefungwa kwenye kifuniko chake cha juu.

Aina ya dawa ambalo liko katika boksi, na kwenye boksi hio kuna maneno ambayo yameandikwa kwa rangi nyeupe. Vile vile, kuna sehemu ambayo ina rangi ya buluu, na kwengine kuna rangi nyekundu kwa sehemu kubwa.

Daktari ambaye amevalia glovu za rangi ya samawati ana kabuti la rangi nyeupe. Ameshija shindano naye anamdunga yule aliye kando yake ambaye amevalia tisheti ya rangi nyeusi.

Daktari ambaye amevalia glovu na kabuti lake ambavyo ni vya rangi nyeupe naye anatumia kifaa kusikiza mapigo ya moyo ya mtoto ambaye hana nguo.

Mama akiwa ameshikilia mwana wake, akipewa huduma ya kwanza na daktari, aliyevalia glavu za rangi ya bluu na hata akiwa na mama pamoja na daktari amevalia barakoa.

Mtoto akiwa anaangalia juu ameshikiliwa mdomo kwa njia ambayo inapanuka na huku anapewa donge la dawa ambalo lina rangi ya bluu.

Watoto wadogo wakiwa wawili wawili wameketi upande mmoja wa meza na upande mwingine. Wana karatasi juu ya meza nao wanaandika. Mbele yao, kuna mwalimu ambaye anaangalia kile ambacho wanafanya.

Kina mama wakiwa wamebeba watoto wao. Mmoja akiwa mbele, amemshikilia mtoto wake na kuna yule ambaye anampa chanjo. Amevalia glovu mkononi mwake naye mama huyo anamtazama mwana wake akipewa chanjo.

Mvulana aliyevalia barakoa ameiteremsha kutoka puani naye anafungua maji yalio mbele yake ili anawe mkono. Na kuna mwanaume aliyesimama kando ambaye amevalia aproni ya rangi ya kijani.

Akina mama wana watoto wao, wengine wakiwa wameketi huku wengine wakiwa wamesimama wanazungumza. Wanaume wawili wamesimama kando yao, nao wanawatazama huku wakiendelea na mazungumzo.

Mtoto mdogo anapanuliwa mdomo ili aweze kutiwa chanjo na yule anayemtia ameshika chanjo hilo kwa mkono wake. Naye mtoto huyo amevalia kwa rangi ya chungwa na nyeusi.

Watoto wachanga wanne wameketi kwenye mkeka ulio chini. Wanatazama kitabu kilicho mbele yao, na kitabu hicho kina picha mbalimbali ambavyo wanajaribu kuvielezea.

Katika hospitali, daktari anamhudumia mtoto, na anafanya hivo kwa kutumia mikono yake miwili, na hata mama mtoto huyo yuko kando, naye amemshikilia.

Maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji, na kuna mtu ambaye ananawa mikono kwa kutumia maji hayo, naye ana sabuni ya rangi nyeupe, na chini yake kuna ndoo ambalo limehifadhi maji hayo ambayo yananawiwa mkono.

Mwanaume aliyekuwa anaendesha besikeli lake amesimama barabarani. Na ni kana kwamba ana maumivu kwa kuwa ameshikilia mgongo wake kwa mkono wake wa kulia. Pia amevaa kofia kichwani.

Mkono wa kulia, ambao una bandeji, ni kana kwamba umeumia, na bandeji hiyo ni ya rangi nyeupe, na sehemu aliyolala, kuna kitambaa cha rangi ya bluu.

Mchezaji ameketi uwanjani, akiwa ameshikilia mguu wake wa kulia. Anapewa huduma yake ya kwanza na daktari. Kando yake kukiwa na aina ya machela ya rangi ya chungwa. Amevalia viatu vya michezo.

Sehemu ya juu limetandazwa kwa anga la bluu na kwenye sehemu hii kuna miti mirefu kwa sehemu ya mbali ambavyo vina rangi ya kijani kibichi matawi yake. Vile vile yale yaliyo karibu pia yana miiba ambavyo pia ni vya rangi ya kijani kibichi.